Wanariadha wa timu ya Kenya baadhi yao wakiwa kwenye viti vya magurudumu na wengine wakitembea wakishiriki hafla rasmi. Huenda ni ufunguzi wa mashindano ya Para Olympics . Wamevalia mavazi ya rangi nyekundu na nyeusi.

Bango la kawaida la onyo au maelekezo yenye maandishi fire assembly point na mshale unaoelekeza kuenda kulia. Hili ni eneo maalum la kukusanyika kwa watu wakati wa dharura ya moto.

Nguzo ndefu ya taa ya barabarani au mtaa iliyosimama wima, ikiwa haijaoshwa kwa wakati huo. Miti ya kijani iko karibu na nguzo hio, na angani kuna mawingu meupe yaliyotapakaa katika anga ya buluu.

Watu wawili wanaotumia mikono ya msaada wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa mchanga. Wanaonekana wakifurahia na kuonyesha ushindani mzuri. Hii ni mfano mzuri wa michezo ya watu wenye ulemavu ikionyesha ujasiri au furaha.

Mtu mmoja akiwa amevaa ngauti za mizinga ya bluu akikabiliana na sanduku la mazoezi huku mtu mwingine akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na pia akiwa ameva ngauti za mizinga za kijani na meupe.

Mlango mwekundu wa chuma au ofisi uliowekwa kwenye ukuta wa jiwe, mlango una kifuniko kidogo cha kioo juu yake na kuna karatasi au taarifa iliyokamatwa katika ya mlango huo.

Kikundi cha vijana waliovaa sare za michezo za rangi nyekundu na kijani wakishikilla hudi kubwa ya kuonyesha msaada au zawadi ya fedha. Mmoja wa vijana yuko kwenye kiti cha magurudumu.

Hapa ni chumba chenye kompyuta kadhaa zimewekwa kwenye meza moja mfululizo, kila kompyuta ikona kifaa chake mbele yake kando ya kompyuta kuna viti vya plastiki vimewekwa au vimepangwa kwa mpangilio.

Hili ni bango linalohusu Waste Management in Schools & Our neighbours . Yaani usimamizi wa taka katika shule na mazingira yetu. Bango hili linaloeleza kuhusu aina mbali za taka, zinazooza na zisizooza.

Wanariadha wawili wa Kenya wakiwa wamevaa mavazi ya michezo yenye nembo ya Kenya na wameshikilia bendara ya taifa kwenye furaha ishara ya ushindi au mafanikio katika mashindano.

Kundi la wakimbiaji wa mbio za masafa marefu wakifanya mazoezi kwenye uwanja wa mbio. mmoja wao amevaa mavazi ya rangi nyekundu na mwingine mwanamke amevaa mavazi ya michezo yenye neno Kenya.

Hapa ni eneo la kompyuta kwenye meza ambapo skrini ina lebo. Hii inaonyesha kuwa matandao wa intaneti unatumiwa kwa madhumuni ya elimu pekee.

Mwanamke anayejulikana kama Asiya Sururu akiwa kwenye mazoezi ya michezo ya mashua katika mto Oise anaonekana akiwa ndani ya mashua ya mazoezi akiwa amekaa tayari kwa kutumia mapini ya kupigia mashua .

Huu ni sehemu ya uwanja wa michezo kwa watoto. Kuna mlingoti wenye bebembea zenye viti vyekundu na myororo wa chuma. Uwanja umezungukwa na miti na uzio wa matairi yaliyopangwa ukutani kwa mtindo wa mapambo au matumizi ya kuchezea.

Mashindano ya mbio za riadha katika viwanja vya michezo ambapo mchezaji mmoja wa Kenya anaonekana akishinda au kuwasili kwenye mstari wa kumalizia akiwa amevaa vazi la timu ya kitaifa ya Kenya.

Mlango wa jengo kubwa la kisasa lenye sakafu mbili. Jengo hili limejengwa kwa matofali ya kawaida yenye rangi ya kijivu na limepambwa na milango na madirisha ya mbao yenye rangi asili ya mbao.

Kundi la watu hasa wasichana wawili wakicheza au kufanya mazoezi ya riadha nje kwenye uwanja wa wazi. Watu wengine wamesimama na wengine wamekaa nyuma yao wakitazama au kupumzika.

Kuna mafaili mbalimbali yaliyopangwa juuya kabati. Mafaili haya ni ya rangi tofauti kama vile buluu, kijani na nyeusi na yanaweza kuwa yanatumika kuhifadhi nyaraka au kumbukumbu muhimu za ofisini au shuleni.

Huyu ni mwanariadha Samson Ojuka kutoka Kenya anayeshiriki mashindano ya para athletics maelezo ya hapo chini ya picha ni jina Samson Ojuka, uraiya mkenya, tarehe ya kuzaliwa Aprili tarehe kumi na tatu mwaka wa kumi na tisa tisini na sita, michezo ni para-athletics .

Bango la herufi za alphabeti za kiingereza likiwa limewekwa katika ukuta wa darasa ,herufi zimeandikwa kwa mpangilio wa kawaida kuanzia A hadi Z , zikiwa zimeandikwa kwa herufi kubwa na ndogo.

Hii ni kabati ya kuhifadhia computer au vifaa vingine vya elektroniki, kwenye chumba cha maabara au ofisi. Kabati lina milango miwili ya rangi ya giza yenye vishikio vya kufunga. Kabati lina magurudumu chini kwa ajili ya kuweza kusongeshwa kirahisi.

Ni darasa la shule lenye madawati ya mbao na viti ya mbao. Kuna daftari au kitabu juu ya dawati kimoja na ukutani kuna mabango ya kielimu. Huenda yanahusu afya au usafi.

Darasa la shule ya awali au shule ya msingi ambapo somo la leo ni kujifunza herufi 'k'. Ubao wa kuandika unaonyesha mazoezi ya kuandika herufi 'k' kwa mfululizo pamoja na maneno yanayoanza na herufi hiyo.

Karatasi mbali mbali za rangi zilizokunjwa au kuwekwa kwenye begi au chombo cha kuhifadhia karatasi hizi ni za matumizi ya shule maonyesho au kazi za ubunifu kama vile kutengeneza mabango.

Watu wakiwa kwenye viti vya magurudumu na baadhi yao wamevaa vifaa vya boxing kama kofia za kinga na glovu wanaonekana kuwa wanashiriki mafunzo au timu ya boxing kwa watu wenye ulemavu wa viungo

Hiki ni kifaa kirefu kilichowekwa sakafuni kando ya ukuta, kinacho onekana kuwa ni kipima cha urefu. Kinachotumika katika vituo vya afya au shule kupima urefu wa mtu anapokaa au kusimama ukutani.

Hili ni bango lililo bandikwa kwenye gunzo lenye maandishi High School juu na Office chini katikati kuna mshale mkubwa wa kijani unao elekeza kushoto ukionyesha mwelekeo wa ofisi ya shule ya sekondari.

Watu wenye ulemavu wa miguu wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa udongo. Wanatumia magogo ya kutembelea kusaidia kusimama na kucheza. Mchezaji aliye mbele ameinua mguu. Mmoja anaonekana akipiga mpira kwa ustadi mkubwa.

Kitabu hiki ni cha kujifunzia lugha ya kifaransa kwa darasa la nne, jina la mchapishaji ni LONGHORN.Kitabu huonyesha watoto watatu wakicheza kupiga kamba nje.

Kitabu kikiwa kimefunguliwa kwenye ukurasa mbili, ingawa maandishi si wazi sana tunaweza kuona picha za michoro inayohusiana na maswala ya kiafya au kijamii. Sehemu ya chini ya ukurasa ni michoro ya watu wazima wakizungumza na watoto.

Kuna kompyuta mbili mezani pamoja na vitabu na daftari. Hii ni mazingira ya darasa au ofisi inayotumia teknolojia kwa ajili ya kujifunza au kazi. Kompyuta hutumika kwa kazi kama vile kuandika, kufanya utafiti, kuingiza taarifa au kufundisha.

Ni kibao cha mbao kilichoambatanishwa na kipande cha kitambaa kilichokatwa katika tabaka kadhaa. Hiki ni kifaa kinachotumiwa kufuta au kusafisha ubao, hasaa mabodi ya kalamu au ubao mweupe unaotumika katika vyumba vya madarasa.

Kundi la watu wakiwa karibu na maji wakiwa na mashua na kiti cha magurudumu, watu hawa wanaonekana kuwa wanasaidia mtu mwenye ulemavu kushiriki kwenye shughuli ya michezo ya maji au uvuvi, wamevalia mavazi ya nembo ya kenya pia.

Mwanariadha kutoka Kenya aliyevaa mavazi ya mchezo yalyenye nembo ya Kenya, anashikilia banko kushiriki mashindano ya Paris ya olimpiki, mwanariadha huyu anaonekana kuwa mlemavu.

Kuna bango la elimu lililowekwa darasani likieleza namna ya kusoma saa, kuna mchoro mkubwa wa saa katikati wa darasa ukiwa na namba za saa na mishale pamoja na maneno.

Huu ni ubao wa darasani uliotumiwa kwa masomo la dini au bibilia. Hii ni swali la kidini lililo muhusu nabii samueli kutoka katika bibilia.

Mwanariadha aitwaye Hellen Wawira raia wa Kenya aliyezaliwa Aprili tarehe kumi na tano mwaka kumi na tisa tisini na mbili. Anajishughulisha na mchezo ya kuinua uzito katika kitengo cha under forty one kg . Ana ulemavu wa spina bifida anaonekana amekaa kwenye bench la mazoezi.

Hili ni ngazi za jengo la gorofa mbili au zaidi. Ngazi hizi zina handrill za chuma upande wa pembeni kwa usalama. Sehemu hii inaonekana kuwa kwenye mazingira safi na yaliyopambwa kwa mimea ya kijani.

Matumizi sahihi ya vihusishi hiki na hivi katika lugha ya kiswahili asa kwa ngeli ya ki-vi, vitendo vya umoja na wingi kwa vitu visivyo visivyo hai.

Kuna kikundi cha wachezaji wa soka au walemavu, wanaovaa sare za michezo zilizo na rangi za bendera ya Kenya, wachezaji wengine wanatumia mikasi ya miguu na wapo uwanjani tayari kucheza hiyo michezo.

Wachezaji wa mpira wa miguu wenye ulemavu wa miguu wakiwa uwanjani wakifanya mazoezi au wakicheza, wana sare za timu ya Kenya zenye rangi nyekundu na kijani na wanatumia magongo ya kusaidia kutembea.

Sehemu ya ndani ya chumba chenye sakafu ya marumaru nyekundu, kuna kabati la mbao lenye rafu kadhaa ambazo zimewekwa vifaa mablimbali kama mafaili, karatasi na kifaa cheusi.

Hivi ni vitabu vya masomo hasa vya sayansi ya computer ilichochapishwa na longhorn publishers vitabu hivi zimepangwa mezani na vinatumika kwa ajili ya kujifunza somo la sayansi ya computer .

Kompyuta mbili za mezani zikiwa zimewekwa kwenye dawati jeupe. Kila kompyuta iko na skirini. Mbele za kompyuta hizi kuna vitabu au makabarashi yenye picha.

Meza za darasa zilizopangwa pamoja ndani ya chumba cha shule. Meza hizi ni za mbao na zina viti vya chuma na mbao. Chumba kina ubao mweupe katikati ya ukuta ambapo mwalimu hutumia kufundisha darasani.

Jengo la motafali lenye paa la rangi nyekundu linalozungukwa na bustani ya kijani yenye maua na miti. Njia ya kupitia imepambwa kwa ua wa kijani ikielekea kwenye mlango mkuu wa jengo hilo.

Mlango wa mbao wenye karatasi iliyoandikwa maneno haya No exit for students ,hii ina maana mlango huu haupo kwa njia ya kutoka kwa wanafunzi na ni ya tahadhari kuwa wanafunzi wasitumie mlango huu kama njia.

Sehemu ya uwanja wa michezo wa watoto ukiwa na vifaa vya kuchezea kama vile slide arm na swing . Kuna miti na bustani iliyo zunguka uwanjani huo ukaonyesha mazingira tulivu na mazingira ya watoto kuchezea.

Kompyuta ya mezani ikiwa juu ya meza, vifaa vinavyoonekana ni kioo cha kompyuta kilichowekwa mbele, kibodi kikiwa mbele ya kioo kwa ajili ya kuingiza maandishi au taarifa. Pia kuna panya.

Kitabu cha masomo cha kingereza cha darasa la mbili jina likiwa Haydn Richards Junior English Two. Kitabu kinaonekana kuwa cha zamani na kilitumika sana kutokana na hali ya iliyochakaa.

Mwanamke mmoja aliyeketi kwenye benchi la mazoezi ya kunyanyua vyuma vizito, amepigwa picha akiwa kwenye mazoezi ya mashindano. Anaonekana kuwa mjasiri na mwenye nguvu, akiwa amevaa sare nyekundu.

Huu ni mlango wa darasa lenye maandishi ya kumkaribisha mwalimu. Kwenye mlango wa bao wa rangi nyekundu kuna bango linalosomeka, "Gredi ya kwanza cha mwalimu Agnes karibu," likiwa limebandikwa kwenye mlango huo.

Jengo kubwa la kisasa lenye sakafu mbili na paa la rangi nyekundu. Jengo hili lina madirisha mengi yenye mapazia ya rangi kijani. Jengo linaonekana kuwa katika mazingira ya wazi yenye mazingira ya kijani kibichi.

Asiya Sururu Mohamed, mwanariadha wa Kenya, aliyezaliwa tarehe ishirini na tano Aprili mwaka kumi na tisa tisini na mbili mjini wa Mombasa, anashiriki katika michezo ya Para rowing katika tukio la single sculls .